Kundi la watu wengi ambao ni mashabiki wakiwa wamevalia jezi za rangi ya kijani nyeupe zenye nembo ya Sportpesa. Mmoja wao amevaa miwani mikubwa ya kijani kibichi na mwingine anashikilia kopo la kinywaji.

Wanawake wa timu ya mpira ya kikapu wamevalia jezi za buluu zenye nembo ya KPA. Wameketi kwenye benchi wakiangalia huku wengine wamesimama wakishangilia. Nyuma yao kuna viti vya watazamaji.

Kundi kubwa la watu wengi ambao wameketi, wengi wao wakiwa wamevalia nguo za blue na kofia za blue . Wamenyoosha mikono yao juu kuashiria ushiriki. Ni kama wako kwenye mkutano wa dharura.

Mashabiki wa mpira kwenye uwanja, wamejaa furaha wakishangilia, wengine wameinua mikono juu, wamevaa jezi za timu na kuna mmoja ameshika baragumu bluu, wanapiga picha na simu zao na pia wako chini ya banda lenye paa la chuma.

Pasipoti ya Kenya iliyo wazi ina ukurasa mbili za ndani. Upande wa kushoto kuna picha ya mwanamume mweusi na maelezo yake ya kibinafsi. Upande wa kulia kuna maelezo zaidi ikiwemo rangi ya macho na sifa maalum, maelezo mengine yamefichwa.

Jadala la waraka wenye kichwa Judicial Service Commission. Juu yake kuna nembo ya serikali na ya tume ya huduma za mahakama. Chini yake kuna maandishi yameandikwa internship attachment policy for the judiciary .

Jaji wa ngazi ya juu wa sheria anahutubia kutoka kwenye jukwaa. Amevalia joho jekundu na kola nyeupe pamoja na mapambo kwenye nywele zake. Anasimama ya kinara cha mbao chenye neno judiciary republic of Kenya .

Darasa au maabara ambapo wanafunzi wanatumia kompyuta. Wanawake wawili wako mbele , mmoja akiwa na rasta za zambarau na yule mwingine wanasaidiana kuangalia programu kwenye skrini. Pia kwenye jengo kuna watu wengine.

Wachezaji wa timu ya mpira wa kikapu wamevaa jezi yenye nambari tofauti, wamesimama kwa mstari wakiangalia mbele. Nyuma yao kuna ubao mkubwa ya tangazo wenye bendera ya Kenya.

Tukio rasmi la kitaifa, kuapishwa kwa rais wa zamani mzee Uhuru Kenyatta akiwa amesimama mbele ya meza na kitabu pamoja na jaji mkuu akiongoza kiapo. Kwa upande wa kushoto kuna mtu mwingine aliyevaa vazi la kimahakama. Nyuma yao kuna umati mkubwa wa watu ukionyesha umuhimu wa tukio hilo.

Ndani ya kituo cha Huduma Kenya ambapo watu kadhaa wanahudumiwa. Wafanyikazi wamevaa sare nyeupe na nyekundu huku wakitumia kompyuta, wateja pia wamesimama na wako na barakoa. Mazingira yanaonekana kuwa na ya shughuli nyingi.